Haya ni madawa ambayo yanaongeza vitamini katika mwili ya binadamu. Vitamini ni kitu muhimu ambayo inadaidia sana katika maisha ya binadamu, ndiposa madawa haya yametengenezwa ili kuongeza vitamini katika mwili iwapo vitamini ya mwili wako imerudi chini.

Haya ni madawa na madawa haya byanatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Yamewekwa hapa ili kuzuia kuharibika ama kuharibiwa na vitu tofauti tofauti. Vile vile madawa yanapeanwa na madaktari na pia inaweza nunuliwa kwenye duka la madawa.

Hivi ni vitu ambavyo mara mingi hupatikana katika nyumba ya waganga ama wazee ambao waliishi miaka mingi iliyopita. Wazee hutumia hizi vitu kuweka madawa yao ama kuweka vitu vyao vya maana ambayo wangependa kutumia katika maisha ya usoni.

Mtu huyu anafunza watu jinsi ya kuzuia moto. Jinsi ya kuzima moto pia kwa kutumia mashine au vifaa vya kuzimia moto. Anawafunza watu, kwa kuonyesha watu akiwa anafanya yeye mwenyewe ili watu wakuwe na uwezo wa kuona, ili wajue kutumia vifaa hivyo.

Hili ni duka la madawa. Naona anayefanya kazi hapa, akiwa anaonyesha madawa fulani hapa. Madawa haya yanatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti, ambapo mgonjwa anapojihisi kuwa mgonjwa, anakuja hapa na daktari huyu anampa dawa ifaayo, ipasavyo kutumika kutibu ugonjwa huo.

Daktari anamuhudumia mtoto mdogo kwenye kitanda hiki anampa dawa ili aweze kupata nafuu kutokana na maumivu ambayo ako nayo. Vile vile mama ya huyu mtoto pia amesimama hapo kando Ili aelezwe jinsi ambayo mtoto huyu ako.

Huu ni mmoja wapo wa madawa ambayo mara mingi hutumika kupeana chanjo kwa watoto wadogo. Chanjo ni kitu muhimu katika maisha ya watoto wadogo kwa sababu inazuia kusambaa kwa magonjwa ambayo mara mingi huwakumba watoto wakiwa wadogo na kuwasababishia hitilafu katika maisha yao.

Hapa ni hospitalini, watoto hawa wamezaliwa na mama mmoja na wamezaliwa wakati ambapo wakati wao wa kuzaliwa haujafika ndio maana wamewekwa kwenye mashini hii ili waweze kupata joto. Wakati ambapo wakati wao wa kuzaliwa utafika wataondolewa na kupelekwa kwa mama yao.

Usafi wa mwili unazingatiwa hapa. Huyu mtu ananawa kwa kutumia maji na kutumia sabuni ili kusafisha mikono yake. Hii ni kitu bora kwa sababu inazuia wadudu ambao mara mingi husababisha magonjwa tofauti tofauti na pia inafanya mkono wa mtu kuwa msafi.

Hapa ni hospitalini. Mahali ambapo wagonjwa wengine wamelala kitandani, na wagonjwa wengine wameketi kwenye vitanda. Wagonjwa hao wanaugua magonjwa tofauti tofauti, na madaktari wanapaswa kukuja ili kuwapa huduma ya kwanza na kuwapa madawa Ili waweze kupata nafuu kutokana na maumivu wanayopitia.

Hapa ni hospitalini. Kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu daktari anamtumbuizia kitu kwenye pua lake ili aweze kupima ugonjwa ambayo huyu mgonjwa anapitia. Vilevile atampa dawa kutokana na ugonjwa ambao atapata.

Hapa ni hospitalini, na hapa hospitalini kuna wageni ambao wametembelea hospitali hii. Hawa wageni wanafanya na huduma ya red cross ambayo mara mingi husaidia sana watu ambao hawana chakula ya kutosha, watu ambao mafuriko imewakumba, na vile vile watu ambao wako njaa.

Hili ni dawa ya chanjo ambayo inazuia magonjwa kama vile measles, mumps na rubella .Dawa hili ni muhimu sana kwa mtoto mdogo kwa sababu inazuia magonjwa hayo na magonjwa hayo mara mingi husambaa kutoka kwa mtoto mmoja hadi mwingine na kumsabibisha hitilafu maishani mwake.

Hapa kuna aina tofauti tofauti ya madawa. Madawa haya yanatumika katika maisha ya binadamu ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti. Vilevile madawa haya yanatumika kurudisha chini kiwango cha maumivu ambayo mtu anapitia.

Daktari wa wanyama. Daktari huyu anamwekea ng'ombe huyu kitu kwenye pua lake, ili kupima ugonjwa ambao ng'ombe huyu ako nayo. Ng'ombe huyu ako na huzuni hata kutokana na jinsi ambavyo anaangalia watu.

Kuna dakatari ambaye anadunga mtu ambaye amevaa barakoa hapa. Daktari mwenyewe pia amevaa barakoa. Hili ni chanjo ambalo linapeanwa ili kuzuia maumivu au magonjwa yanayojitokeza kwenye mwili wa binadamu na kuangamiza maisha yao.

Mgonjwa amelazwa katika mojawapo ya vitanda katika hospitalini. Naona daktari anataka kumhudumia mgonjwa huyu na bado hajaanza. Bado anamhoji ili kufikia mahali ambapo ana shida ili ajue wanaanzia wapi kumhudumia.

Huu ni ule wakati ambapo ugonjwa wa Covid-19 ama Corona ulikita mizizi katika nchi tofauti tofauti. Naona huyu mzee anapimwa joto wa mwilini ili kuangalia ikiwa ako na ugonjwa huu wa korona.

Hili ni mojawapo ya madawa ambayo yanapeanwa hospitalini kwa watu ambao wana vitamini kidogo katika maisha yao. Mtu ambaye ako na vitamini kidogo akipewa hili dawa aikunywe, ataongeza vitamini katika mwili wake na huu itamsaidia sana maishani.

Hawa watu ambao wamesimama kando ya hii gari wanaonekana kuwa madaktari. Madaktari ndio mara mingi huvaa glavu katika mikono yao ili kuzuia kushika damu ambayo inaweza ikawasababishia magonjwa tofauti tofauti kutoka kwa wagonjwa.

Hii ni dawa ya chanjo ambayo mara nyingi hudungwa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa yanayoharibu maisha yao wakiwa bado wachanga. Madawa haya hutumika ili kuzuia magonjwa na kuwapa maisha marefu watoto hawa wadogo wakiwa bado wadogo.

Hapa ni hospitalini. Naona daktari ambaye amevaa barakoa na amevaa miwani na amevaa pia sare ya daktari, akiwa anahudumia mgonjwa fulani hapa, ambaye ako na shida kwenye meno yake. Anataka kumng'olea meno ambayo imekuwa ikimuuma ili kumpa amani na kumwondolea maumivu ambayo amekuwa akipitia kwa muda.

Haya ni madawa yanayotumwa na madaktari ili kutibu magonjwa tofauti tofauti. Mgonjwa anapokuja hospitalini akiwa mgonjwa, daktari atachagua dawa moja hapa ili ampe mgonjwa huyo na kumuondolea maumivu makali ambayo anapitia.

Hapa ninaona daktari ambaye anadunga mtoto huyu sindano. Mtoto huyu anadungwa chanjo ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa ambayo yanasambaa kwa watoto wadogo mara mingi na kuwasababishia matatizo katika maisha yao wakiwa bado wachanga.

Watu wanafanyiwa chanjo hapa. Naona foleni kubwa ya watu ambao wamevaa barakoa na kuna mtu moja ambaye anawadunga sindano kwenye mikono, ili kuwapa chanjo, ili kuzuia magonjwa ambayo yanajiingiza kwa mwili wa binadamu wa kisasa.

Naona picha ambayo inaonyesha watu ambao wana, kichwa inawauma, na hii kuna suluhisho yake hapa kando. Naona mtu ameeka bango lake la kuonyesha yeye ni daktari na ameweka hadi aina ya madawa ambayo anatumia.

Hapa ni hospitalini. Naona mama amebeba mtoto wake. Na daktari ana mdunga mtoto huyo. Dawa ambayo ina msaidia kuzuia maumivu ambayo amekuwa akiumia kutokana na magonjwa tofauti tofauti ambazo zinakumba watoto wadogo.

Hapa ni hospitalini. Naona madaktari hawa wawili wamejumuika ili kusaidia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hapa. Mgonjwa huyo ako na shida ya meno na madaktari hawa wanajaribu kumsaidia ili kumwondolea shida au tatizo ambalo ako nayo kwenye jino lake.

Daktari anahudumia mgonjwa hapa, mgonjwa huyu amekuwa na tatizo kwenye jino lake. Jino hilo linang'olewa na daktari huyu, ili apate kupumua kutokana na maumivu makali ambayo amekuwa akipata kuhusiana na hilo jino ambalo limekuwa likimuuma kwa muda mrefu.

Mtoto huyu mdogo ameletwa hospitalini ili kupewa chanjo na daktari. Daktari anampa chanjo ili kuepuka magonjwa ambayo yanakumbatia watoto wadogo wakiwa bado wadogo ambayo yanaweza waletea matatizo maishani mwao wakiwa bado wachanga.

Hapa kuna mwanamke ambaye amejifungua na vilevile kutokana na kujifungua huo, mwanamke mwenzake amekuja kumtembelea na kumletea zawadi kemukemu kutokana kumshukuru kutokana na kitu ambacho amekifanya ambayo ni ya maana. Amemletea neti ya kuzuia mbu, amemletea leso na bidhaa...

Mgonjwa huyu anaugua masikio. Naona madaktari wawili wanamhudumia ili kuangalia shida ambayo ako nayo na kumhudumia ili kumtibu na kumpa madawa ambayo anafaa kuyatumia ili kupunguza maumivu ambayo anapitia.

Daktari anahudumia mgonjwa mmoja ambaye ana tatizo kwenye jino lake. Jino limekuwa likimuuma kwa muda sasa amemletea daktari ili amuangalilie mahali ambapo shida iko ili kama daktari anaweza akang'oa hilo jino aing'oe ili apate amani na kupumzika.

Hizi ni madawa ambazo hutumika kama chanjo. Ni madawa ya chanjo tofauti tofauti na madawa ya chanjo ni madawa mazuri sana ambayo huzuia kusambazwa ama kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti ambayo mara mingi watu hupata kutokana na kuwasiliana na watu wenzao.

Mama huyu ameleta mtoto wake hospitalini. Mtoto wake ni mgonjwa na vile vile daktari anamuonyesha mtoto huyu kidude ambacho anafaa kucheza nayo kabla aanze kumhudumia, kwa sababu mtoto akiona sindano atakuwa mkali na aanze kulia kabla hata hajahudumiwa.

Hizi ni madawa. Madawa hizi yanatumika kuwapa watoto wadogo, ili kuzuia magonjwa tofauti tofauti ambayo yanawakumba. Madawa haya yanazuia magonjwa kama Measles, Mumps na Rubella na ni madawa ambayo yana maana sana katika maisha ya watoto wadogo.

Hapa kuna dawa na sindano kando yake. Dawa hii mara mingi hupatikana hospitalini ama kwenye maduka ya madawa. Ni dawa ambayo mara mingi hudungwa watoto wadogo ambao wako na mashida kama vile measles ama mumps ama na rubella . Dawa hili zinatumika kuzuia magonjwa hayo na vilevile inatumika kama chanjo ili kusaidia maisha ya watoto wadogo.

Mvua mingi imeleta mafuriko na hii imesababisha mafuriko mengi kuziba barabara ambayo hutumika kila wakati, ndiposa hawa watu wanatembea kwenye maji mahali ambapo kumekuwa na barabara kwa muda.

Ukosefu wa maji katika maeneo tofauti tofauti. Hapa mtu ameingia ndani ya shimo ili kuchota maji kidogo ambayo iko ndani ya hilo shimo. Hii inamaanisha ama inaashiria kwamba maji ni kidogo sana katika maeneo haya.

Naona hawa wanashona barakoa. Vilevile wamevaa barakoa. Huu ulikua wakati ule ambapo kulikua na ugonjwa ambayo ilikuwa inajiita covid-19 .Ugonjwa huu ulitatiza watu sana na kufanya watu wengi sana kukufa kutokana na maumivu ambayo aliletea binadamu.

Hili ni bango ambalo linatumika kueleza kuhusiana na daktari mmoja ambaye anatibu kutumia madawa ya kienyeji. Daktari huyu anatibu magonjwa tofauti tofauti kama vile anapeana dawa za kimapenzi na anaongeza nguvu za kiume.

Hapa ni hospitalini. Naona madaktari wawili wakiwa wanamhudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu ako na shida katika jino lake. Hata hivyo madaktari hawa wanataka wamng'olee hilo jino ali aweze kuwa na amani kutokana na maumivu ambayo amekuwa nayo kwa muda.

Kuna mwanamke ambaye amejifungua hapa hospitalini, ndiposa ninaona huyu daktari akiwa amebeba mtoto mchanga. Najua kuwa yeye ni daktari kwa sababu amevaa barakoa na kichwani amevaa kofia ambayo mara nyingi madaktari ndio huvaa hospitalini.

Mtoto huyu ameletwa hospitalini ili kupata chanjo. Naona daktari anamdunga sindano kumpa chanjo ambayo ameletwa apate hospitalini. Hii itamsaidia kuzuia magonjwa ambayo yanaweza mkumba akiwa bado mdogo na kumletea maradhi tofauti tofauti mwilini.

Utunzi bora wa maisha ya binadamu. Naona daktari anamdunga mtoto mwingine hapa sindano. Daktari huyu anamsaidia huyu mtoto kutokana na magonjwa tofauti tofauti ambayo mara nyingi hukumba watoto wakiwa wadogo na hii itamsaidia sana na kumzuilia magonjwa haya. Vilevile hapo kando kuna mmama mwingine ambaye pia amebeba mtoto wake na inaonekana mtoto huyu pia ni mgonjwa na ameletwa ili daktari amshughulikie.

Huyu mzee ni mlemavu, kwa sababu naona anatembea na mkwaju na amesimama mbele ya jengo la choo lake iliyoko kwenye compound yake ama iliyoko kwenye boma lake. Naona ametoka kwenye choo hilo lake la nyumbani.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hapa hospitalini. Mgonjwa huyu hana uwezo wa kukula, kiasi cha kwamba ninaona daktari anampa chakula kupitia kwenye paipu ambayo imeingizwa kwenye mdomo wake. Vilevile naona madaktari hao wanashughulikia maisha yake kuangalia katika mashine ambayo iko hapa kando.

Hapa ni hospitalini, mahali ambapo huyu mama amemleta mtoto wake. Ili kupewa chanjo kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kumkumba akiwa bado mchanga. Akipewa chanjo, atakuwa amehepa magonjwa hayo na kuwa na maisha mazuri maishani.

Kuporomoka kwa jengo ndio kitu ambacho kinaendelea hapa. Naona wajenzi wamefika hapa ili kuangalia na kuona kudhihirisha kile ambacho kilisababisha kuporomoka kwa jengo hili. Jengo hili likiporomoka hivi inaweza leta hasara sana kwa sababu inaweza ikafinya vitu mingi ambazo ni za bei ghali.

Hili ni dawa ambalo limesifika sana katika kijiji chetu, ni dawa ambayo inatibu magonjwa mengi sana na linajulikana kama mwarobaini. Mwarobaini ni dawa ambayo mara mingi hutumika na watu wazee ambao waliishi kitambo na wajua manufaa yake kamilifu.

Hapa kuna dawa na shindano, madawa haya yanatumika kwa maisha ya binadamu ama hata wanyama wengine, ili kuzuia maumivu ambayo mara mingi wao hupitia, kuna maumivu mengi ambayo yanaletwa na magonjwa tofauti tofauti katika maisha ya binadamu.

Hili ni dawa ambalo linaongeza vitamini katika mwili wa binadamu. Mtu anapo kosa vitamini katika mwili wake ataanza kudhohofika kimaisha na hili linaweza msababishia tatizo sana maishani. Anapo tumia dawa hili atapata vitamini na maisha yake itabaki kua sawia.

Mtoto huyu amelazwa hospitalini. Ninaona wazazi wake wamekuja kumwona hapo hospitalini ili kuangalia jinsi ambavyo maisha yake yanaendelea. Ni kitu bora sana kukuja kumwangalia ili kumletea matunda ambayo anawezatumia kutengeneza midomo yake.

Naona daktari akiwa anadunga mgonjwa hapa dawa. Mgonjwa huyu amevaa barakoa na anadungwa dawa ya chanjo, ili kuzuia kusambaa au kusambaza magonjwa ambayo yamekuwa yakikumba binadamu katika nchi ya Kenya.

Watu hawa wananyunyuzia mimea yao madawa, ni vyema kuyanyunyuzia mimea madawa ili kuzuia wadudu ambao wanaharibu mimea kabla ya siku zao ya kutolewa shambani haijafika.

Hawa ni madaktari na wana mhudumia mgonjwa mmoja ambaye ana matatizo masikioni. Wanamwingizia paipu masikioni ili kumuondolea uchafu ambayo yana msababishia maumivu makali maishani mwake.

Kuporomoka kwa jeno hili ndilo swala kuu ambalo liko hapa. Jengo kubwa hapa limeporomoka kutokana na kutojenga kwa umakinifu. Jengo hili limeporomoka na inafaa kufanyiwa marekebisho ili kuokoa maisha ya watu ambao hawana nyumba kutokana na hili janga.

Hili ni dawa. Ni dawa ya chanjo ambayo mara mingi hudungwa watu tofauti tofauti ili kuwasaidia kukwepa magonjwa ambayo yanasambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine. Hii dawa inazuia magonjwa kama haya.

Mgonjwa amelazwa katika kitanda hapa hosipitalini. Mgonjwa huyu anahudumiwa na madaktari wawili ambao wanataka kumng'olea jino ambalo limekuwa likimkosesha amani. Amekuwa na maumivu makali sana kutokana na jino hilo ambalo limekuwa likimuuma. Madaktari hawa wanataka kumng'olea ili awe na nafuu katika maisha yake.

Hizi ni madawa ambazo zimeundwa kutokana na miti shamba, hizi madawa mara mingi hutibu haraka kulingana na zile madawa ambazo huuzwa kwenye maduka ya madawa ama ambayo hupeanwa hospitalini, madawa haya hutengenezwa na madktari maalum ambao mara mingi hupatikana kwenye vijiji.

Hapa ni uwanjani na ninaona kuna mafunzo kemkem hapa. Kuna mtu ambaye amesimama hapa ili kuwaelimisha hawa watu ambao wako hapa. Anawaelimisha kuhusiana na mambo ya maisha ili kuwaambia ili wajue jinsi ambavyo wanafaa kujilinda katika familia yao.

Hapa ni hospitalini na ninaona madaktari wawili wakiwa wanahudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyo amelala kwenye kitanda hospitalini na madaktari hawa ambao wamevaa barakoa wanamshughulikia mgonjwa huyo ili kumpa amani na afueni kutokana na maumivu ambayo amekuwa akipitia.

Mvua mingi imeleta mafuriko na mafuriko hii imesababisha kujaa kwa maji hadi kwenye barabara ambayo watu hufuata naona watu wakitembeza pikipiki na wengine kutembeza baiskeli huku nyuma.

Kuna mtu ambaye anadungwa dawa na chanjo. Hili chanjo linadungwa ili kuzuia maumivu kutokana na magonjwa ambayo hujileta katika maisha ya binadamu kutokabna na ukosefu wa chanjo. Chanjo ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu na binadamu anafaa kupata chanjo ifaayo wakati mwafaka.

Huyu ni daktari, naona anajaribu kufanya utafiti kuhusiana na madawa tofauti tofauti, hii ni kitu ambalo ni bora sana, kwa sababu mgonjwa sasa akikuja kwake ako na uwezo wa kupata ugonjwa ambao uko katika huyo mgonjwa haraka sana na kumpa dawa ambayo itamsaidia kwa haraka.

Hili ni bango la daktari Chikonko, na daktari Chikonko ni mmoja wapo wa madaktari ambao wanatumia miti shamba ili kuwasaidia wananchi. Naona pahali kwenye bango amepeana nambari yake ya simu, ikiwa moja anashida kuhusiana na kuvuta mambo na mapenzi, au shida, shida ya kuvuta biashara, nyota ya biashara, anaweza kampigia simu ili aweze akamsaidi.

Hapa kuna daktari ambaye amevaa barakoa na koti ndefu nyeupe. Anamdunga mgonjwa huyu chanjo kwenye mkono wake ili kuzuia magonjwa ambayo mara mingi hukumba wananchi ama watu tofauti tofauti.

Maendeleo. Naona watu wawili hapa, wakiwa wanakuja kufungua maji rasmi. Hii ni maendeleo ambayo imepelekwa katika mazingira haya. Watu hawa naona wamejaza vibuyu hapa, wanataka wachote maji ambayo yanataka kufunguliwa hapa rasmi.

Daktari anahudumia mgonjwa hapa. Mgonjwa huyu akona shida kwenye jino lake. Jino hilo limekuwa likimuuma na daktari huyu anamng'olea jino hilo ili apate kuwa na amani kutokana na maumivu ambayo anapata kwa hilo jino ambalo linamuuma.

Maji imejaa hospitalini hapa kote kote ambayo inazuia watu kutembea mguu tupu kutokana na magonjwa tofauti tofauti ambayo yanaweza tokea hapa. Katika hospitali hii maji imetapakaa hii inazuia hadi wagonjwa kukuja hospitalini.

Hawa wanaonekana kuwa na madaktari kutokana na glavu na barakoa ambazo wamezivaa katika mikono na midomo yao. Madaktari mara mingi huvaa hizi glavu ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofautitofauti kutoka kwa mgonjwa ambaye wanahudumia.

Kudumisha usafi na ubora wa mazingira ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa. Naona tanki yenye maji ya kunawia hapa na naona watu ambao wanafanya kazi hapa wakiwa wanaongelea kuhusiana na usafi wa mazingira huu.

Utunzaji bora wa watoto inajitokeza hapa waziwazi. Naona huu mama anafuraha sana akiwa amebeba mtoto huyu. Mtoto huyu ametunzwa vyema, na kufunikwa vifaavyo ili akuwe na joto mwilini, ili kuzuia magonjwa ambazo hutokana na baridi ambayo hukumba watoto wadogo.

Hapa kuna daktari ambaye anahudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu anadungwa sindano kwenye mkono. Hili i chanjo ambayo inatokana na magonjwa ambayo mara mingi hujileta kwa maisha ya binadamu na kuadhiri sana maisha yake.

Hili ni dawa aina ya ferolax .Dawa hili linatumika mara mingi hospitalini na madaktari. Madatkari wanakupa dawa hili ili kwenda kupungizia maumivu ambayo unapata wakati ambapo wewe ni mgonjwa.

Watoto hawa wanachota maji kwenye vibuyu vidogo vidogo na hata hivyo, maji haya ambayo wanayachota ni maji machafu sana ambayo yanaeza yakasababisha magonjwa tofauti tofauti ya kipindupindu. Wanafaa kutafuta maji masafi ili kuchota katika matumizi ya nyumbani.

Hapa ni hospitalini. Naona daktari amevaa hapa miwani na amevaa pia barakoa. Daktari anashughulikia mtoto mwingine hapa ambaye amelazwa kitandani. Mtoto huyu ni mgonjwa ndiposa ameletwa hospitalini ili kupata matibabu kutoka kwa daktari ili apone kutokana na maumivu ambayo anapokea kutokana na ugonjwa huo.

Naona mama amejifungua hapa. Anafurahia sana kuleta mgeni katika dunia. Mtoto naye amebebwa na ule anayembeba ndiye ninadhani ni baba yake. Yeye pia anafurahia sana kumbeba mtoto wake. Mtoto pia amebebwa hapo na bado ni mchanga zaidi.

Hili ni bango au Poster ambayo inaonyesha vitu ambavyo yanatumika kama dawa. Ni dawa kutoka kule nchi ya Tanzania ambayo wanadai kuwa ni dawa bora sana katika maisha ya binadamu. Wanasema inatibu magonjwa tofauti tofauti.

Daktari ambaye anatibu kutokana na madawa ya miti shamba. Hizi madawa za miti shamba mara mingi watu hupenda kwa sababu ni madawa ambayo hutibu haraka. Vilevile madaktari ambao wanatumia pia wanafaa kuzingatiwa kwa sababu kuna wengine ambao wamejificha katika matibabu ya miti shamba na wanauzia watu vitu ambavyo haziwezi kutibu watu.

Ajali imetendeka hapa, ajali kubwa sana. Ni ajali ambayo imehusisha gari ya lori kubwa ya trela na basi kubwa. Ajali hii inaashiria kuwa madereva hawazingatii mambo ambayo wanafaa kuzingatia kwenye barabara ili kukuwa na amani na safari njema.

Daktari anamdunga mgonjwa huyu sindano kwenye mkono wake, ili kuzuia maumivu ambayo amekuwa nayo katika maisha yake. Mgonjwa naye ana huzuni sana kutokana na jinsi ambavyo ameshika macho yake, ili asione jinsi ambavyo daktari anamdunga na sindano hilo.

Hapa naona dawa ikichotwa kupitia kwa sindano. Sindano hii itatumika kudunga mtu ambaye anapaswa kutumia hii dawa. Dawa hili, ni dawa ambalo mara mingi hudungwa watoto wadogo, ili kuzuia kusambaza magonjwa ambayo mara mingi huwakumba wakiwa wadogo.

Haya ni madawa ambayo yanaongeza vitamini katika mwili wa binadamu. Binadamu anapokosa vitamini katika mwili wake, anaanzanga kuwa na hitilafu katika maisha. Vilevile, anapokuwa na hitilafu kama hivyo, anafaa kutumia madawa kama haya ili kuongeza vitamini katika maisha yake, ili awe na maisha bora.

Hawa wanaonekana kama wakulima kutokana na jinsi ambavyo wamejivaa. Hawa ni wakulima na wako katika mafunzo. Tunaona mmoja ako huku mbele akiwa anawaelezea kinagaubaga jinsi ambavyo wanafaa kufanya vitu vinavyohusiana na kilimo.

Naona mtu ambaye amevaa barakoa akiwa anadungwa sindano kwenye mkono. Huyu mtu ambaye amevaa barakoa anadungwa sindano ili kupewa chanjo na chanjo hii itamsaidia ili kutoeneza magonjwa tofauti tofauti ambayo yanakumba binadamu.

Mafuriko inayotokana na kuweko na mvua mingi. Mvua imenyesha hapa, ikaziba barabara ambazo watu walikuwa wakifuata. Maji imetapakaa kote kote. Ninaona watu wakitembea kwenye maji inayowafikia magotini.

Utunzi bora wa maisha ya binadamu. Naona madaktari wawili wakiwa wanashughulikia watoto wadogo hapa. Watoto hawa walizaliwa na wako hospitalini ili kuongezwa maji na kuongezwa vitu ambavyo hawana mwilini wao. Ili wakuwe na uzima. Wanalindwa hapa kwanza, ndiposa wakipata nafuu ndio hupeanwa kwa wazazi wao ili wazazi wao wawalinde.

Haya ni madawa ambayo yametengenezwa kutokana na miti shamba, madawa haya huwa madawa mazuri sana kwa sababu hutibu haraka sana na hutibu magonjwa mengi sana. Madawa haya mara mingi watu huzinunua na vilevile hutengenezwa na wazee ambao waliishi kitambo.

Hizi ni madawa ambazo mara nyingi hutumiwa na madaktari ili kutibu magonjwa tofautitofauti. Mgonjwa anapoenda hospitalini, daktari anampa anampima , anampa dawa husika inayoweza kutibu gonjwa hilo, ambalo lina mkumbatia.

Naona daktari hapa anafanya ukaguzi wa madawa. Anaziingiza madawa hizi, katika mikebe zao. Daktari huyu amevaa barakoa na kuvaa kofia pia. Hizi inafanyika ili akose aepuke kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti hapo hospitalini.

Daktari anamhudumia mgonjwa hapa. Daktari amevaa barakoa na amebeba kifaa ambacho anakitumia kung'oa meno. Mgonjwa huyu ana maumivu katika meno yake na amekuja iling'oa meno hilo na kueza kutolewa katika machungu ambayo anapitia kutokana na kuumwa na memo hilo.

Hapa kuna madawa na kando yao kuna sindano. Madawa haya yanatumika kama chanjo ya gonjwa ambalo linajulikana kama yellow fever .Hili gonjwa linasumbua sana watoto wadogo na mara mingi chanjo hii hupeanwa kwa watoto wadogo ili kuepuka gonjwa hili.

Hizi ni madawa. Madawa hizi zina kazi tofauti tofauti. Mtu akiwa mgonjwa akienda hospitalini, daktari atampima apate ugonjwa ule ambayo ako nayo na anampa dawa. Dawa kama hizi mara nyingi hutumika kupoesha maumivu anapata.

Hapa ni hospitalini, tunaona madaktari wawili wakiwa wameketi na wanawasiliana. Daktari huyo amebeba kalamu mkononi wanawasiliana ili wajue vitu ambavyo vimepungua na ili waweze kununua vitu ambavyo vinatumika hospitalini mara nyingi.

Huyu mwanamke amejifungua mtoto mdogo na bado yuko kwenye hospitalini. Naona amelala kwenye kiti cha wagonjwa ambacho kiko hospitalini na amebeba mtoto wake na hilo sare ambalo ameivaa pia ni sare ambayo inavaliwa na wagonjwa hospitalini.

Ukosefu wa maji katika mazingira haya. Naona umati wa watu ukiwa umekusanyika hapa kwa ajili ya kuja kuchota maji. Naona wamekuja na vibuyu mingi sana, ambayo wanataka kubebea maji. Hii inaashiria kwamba huku kuna hitilafu ya maji. Maji ni kidogo sana ndiposa watu wengi sana wanakuja kuchota maji mahali pamoja hapa.

Hili ni dawa ambalo mara mingi hutumiwa na madaktari kuwapa watoto wachanga ili kuzuia magonjwa kama measles, Mumps na Rubella . Hili dawa linaua virusi ambavyo vinaishi kwenye mwili ya watoto wadogo ili kuwapa maisha mazuri na kuzingatia maisha yao.

Hapa ni darasani. Hili darasa limejaa watoto na kila mtoto amepewa karatasi na ameibeba mkononi. Kuna mwalimu hapa mbele ambaye anaongelesha hawa watoto na anawafunza kupitia katika hizo makaratasi ambao wamewapa ili wabebe na watazame ili kujua kile ambacho kimeandikwa hapo.

Kutokana na mvua mingi, naona daraja imebomoka hapa na kuporomoka na kuharibu njia. Sasa kuna mtu ambaye anatembea hapa akibeba watu na kuwapitisha kwenye daraja hili akiwa amewabeba mgongoni.

Hapa ni hospitalini. Kuna madawa tofauti tofauti kwenye meza. Naona madawa mengi ambayo yanatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti yanayojulikana na daktari. Mgonjwa anapokuja hospitalini daktari atachagua mojawapo ya madawa haya na kumpa ili kuenda kusuluhisha shida ambayo ako nayo.

Haya ni madawa ya kienyeji. Madawa ya kienyeji huwa madawa mazuri sana ambayo yanamaliza maumivu tofauti tofauti mara moja. Madawa haya hutumika haswa na mababu zetu. Ili kuzuia maumivu makali.

Usafi unajitokeza hapa wazi wazi. Naona hapa kuna tangi ambalo limejazwa maji ili watu wakuwe na uwezo wa kunawa wakati ambapo wameguza vitu tofauti tofauti ambazo zinaeza leta magonjwa tofauti kwenye mwili wa binadamu.

Hapa ni hospitalini. Naona daktari akiwa anatazama macho ya huyu mgonjwa ambaye ameketi huku. Mgonjwa huyu akona shida ya macho na vilevile anataka daktari huyu amsaidie ili aweze kujua mahali ambapo shida iko ata kama ni kupewa miwani apewe ili akuwe na uwezo wa kuona vitu ambavyo viko mbali.

Madaktari wanamhudumia mgonjwa ambaye amekuja ili kung'olewa meno. Huyu mgonjwa ana tatizo la meno ambalo limekuwa likimuuma zaidi. Anataka ang'olewe hilo jino ambalo limekuwa likimuuma na kumkosesha amani kwa muda ili akuwe na uwezo wa kula chakula ambazo hakuwa na uwezo wa kula kuhusiana na maumivu machungu ambayo amekuwa nayo kutokana na kuumwa kwa meno.

Haya ni madawa tofauti tofauti. Madawa haya yanafanya kazi tofauti pia. Kuna dawa ambalo linaondoa maumivu mwilini hapa na ukitumia hilo dawa na ulikuwa unaumwa, katika upande mmoja wa mwili utapata nafuu na kukuwa na maisha bora, kutokana na hilo dawa.

Hapa ni hospitalini. Naona madaktari ambao wamevaa sare ambazo zinafanana na wamevaa barakoa na kofia pia wakiwa wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda hiki. Wanamsaidia ili kuweza kumuondoa katika shida na kutoka katika maumivu ambayo amekuwa nayo kwa muda.

Hili ni dawa ambalo linaongeza vitamini katika maisha ya binadamu. Binadamu anapokuwa na vitamini kidogo, anapaswa kutumia hili dawa ili kuongeza vitamini katika mwili yake. Hii ni kitu ambayo itafanya akuwe na maisha mazuri na asidhoofishwe katika maisha yake.

Haya ni madawa ambayo yanapeanwa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa ambayo yanawakumba wakiwa wadogo hivo. Madawa haya yanapatikana kwenye hospitali na yanapeanwa na madaktari ambao wanajua magonjwa ambayo watoto au wanafunzi wanakumbwa nayo ili kuwasaidia kutokana na magonjwa haya.

Kuna mwanamke ambaye amejifungua watato wawili hapa, huyo mwanamke ameketi kwenye kitanda na nesi wawili wanashughulikia hao watoto, wanaangalia maslahi ya watoto hao, ili kuhakikisha kuwa watoto hao wako katika amani na wana maisha mazuri.

Huyu anaonekana kuwa mganga, kutokana na jinsi ambavyo amejivaa na jinsi ambavyo vitu ambavyo ako navyo, kama vile kitu ambayo ameibeba mkononi, ni vitu ambavyo mara mingi waganga ndio hutumia. Hapo kando yake naona chupa ambayo ni chupa ya kitambo sana, ambayo ilitumiwa na mababu zetu, hizo ni vitu za uganga.

Utunzi wa mazingira, pamoja na usafi ni kitu ambacho kinajitokeza hapa waziwazi. Naona watoto hawa wameekewa ndoo na kumwagiwa maji ndani, ili kunawa wakati ambapo wameshika vitu tofauti tofauti huku nje. Hii inasaidia kwa kuzuia kupata magonjwa kama vile kipindupindu ambayo itaharibu maisha ya watoto hawa wadogo.

Hapa ni hospitalini na kutokana na jinsi ambavyo naona watu wakiwa hapa ndio maana inaniambia hapa ni hospitalini. Naona vitanda ambavyo mara nyingi hupatikana hospitalini na hawa pia wanahuzuni sana kulingana na maumivu ambayo wanapitia wakiwa hapa.

Hapa kuna mgonjwa ambaye ameketi kitini na daktari amesimama kando yake. Mgonjwa huyu ambaye ameketi kitini alikuwa na shida ya meno. Alikuwa na maumivu kutokana na kuumwa kwa meno yake ambayo yalikuwa yanamuuma lakini daktari huyu amemng'olea huu meno ili kumtolea maumivu makali ambayo alikuwa akipitia kutokana na kuumwa kwa meno.

Naona mtu anatumia madawa hapa. Haya madawa yanaweza tumika kuongeza vitamini katika mwili wa binadamu. Mtu anapokosa vitamini mwilini anapaswa kutumia dawa hili ili kuongeza vitamini kwa sababu akikosa kutumia dawa hili atadhooofika maishani na itamsababishia mashida katika maisha yake.

Haya ni madawa yanayotumiwa na madaktari ilinkutobu magonjwa tofautitofauti ambayo mgonjwa anaugua. Mgonjwa anapikuja hospitalini kuwa anaugua anapewa madawa haya ili kutuliza maumivu ambayo anapitia na kumsaidia katika maisha yake.

Hizi ni madawa. Madawa hizi yanatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Mtu anapokuwa mgonjwa akienda hospitalini daktari ampime na apate ugonjwa huo ikiwa hizi madawa zinaweza msaidia daktari atampa madawa hizi na kumuelekeza jinsi ambavyo anafaa kuzitumia.

Hapa kuna madawa za kienyeji. Madawa za kienyeji hutumika mara mingi na waganga na vilevile hutumika na wazee ambao waliishi kitambo, madawa hizi huwa madawa mazuri sana kwa sababu madawa hizi zinasaidia sana kuliko madawa ambazo zinanunuliwa hospitalini.

Hawa ni madaktari watatu ambao wanashughulikia mgonjwa huyu mmoja. Mgonjwa huyu akona tatizo masikioni na ninaona paipu ingine ambayo imeingizwa kwenye masikio yake ili kuondoa uchafu ulio ndani ambayo inampa uchungu katika masikio yake. Baadaye atapewa madawa ambayo atatumia ili kuzuia uchungu huo.

Daktari anampa mtoto huyu ambaye amebebwa na mama yake chanjo. Chanjo ni kitu bora zaidi katika maisha ya watoto hawa kwa sababu chanjo ni mojawapo ya vitu ambavyo zinasababisha kukua kwa mtoto kwa haraka sana na inazuia pia magonjwa ambayo yanakumba watoto wakiwa bado wachanga.

Mvua mingi imeleta mafuriko katika maeneo haya. Hii imefanya hata barabara imezibwa na maji na mtu hapaswi kutembea hapa mguu tupu kwa sababu anaweza akapata magonjwa tofauti tofauti kama vile homa ya matumbo ama hata kipindupindu ambayo inaweza muathiri katika maisha yake.

Daktari ambaye anatibu kutumia madawa ya misituni. Madaktari hawa, hupeana madawa ambayo hutibu haraka sana kulingana na madawa ambayo hununuliwa katika maduka ya madawa ama madawa ambayo hupeanwa hospitalini.

Kutokana na mvua mingi, hii imesababisha mafuriko, naona maji imejaa kote kote hapa. Watu wanatembea kwenye maji. Miguu ya watu imezama kwenye maji na hii inaweza sababisha magonjwa tofauti tofauti kama vile homa ya matumbo na kipindupindu.

Huyu ambaye ameketi katika kitanda hospitalini ni mgonjwa. Naona ametembelewa na watu wengi sana ambao wamekuja kumwongelesha na kuona hali ya maisha yake katika wakati yeye ni mgonjwa hivi.

Hii ni mojawapo ya madawa ambayo hupeanwa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa ambayo yanakumba watoto wakiwa bado wadogo na kudhoofisha maisha yao. Hili dawa ni dawa muhimu sana kwa watoto na mtoto asipopewa atakuwa na udhoofu wa maisha yake akiwa bado mchanga.

Utunzi wa afya ndicho kitu ambacho kinajidhihirisha hapa waziwazi, naona madaktari hawa ambao wamevaa barakoa na wamevaa sare za kidaktari wakiwa wanashughulikia mgonjwa hapa, wanamshughulikia ili kumsaidia kutokana na maumivu ambayo amekuwa nayo katika maisha yake, hii itamsaidia sana na kumpunguzia maumivu haya.

Huyu ni mojawapo wa madaktari wa kiserikali ambaye anahudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu ana tatizo la meno ambalo limekuwa likimuuma lakini sasa daktari huyu anataka kumng'olea jino hilo ili aweze kuwa na amani kutokana na uchungu au maumivu ambayo amekuwa nayo kutokana na maumivu hayo.

Watu hawa wanabeba mitungi ya gesi. Gesi ni kitu muhimu sana ambayo husaidia wakati wa dharura. Gesi ni kitu ambacho kinaweza ikakuokoa wakati ambapo hauna kuni ya kupikia ama una makaa ya kutumia kwenye jiko. Gesi ni kitu muhimu sana ambayo unaweza ukapikia kila aina ya chakula.

Usafi wa mazingira na utunzi bora wa mazingira ndicho kitu muhimu ambacho kinajidhihirisha hapa. Naona hapa watu wamevaa barakoa na ninaona wameweka tanki ambayo iko na maji na kuna sabuni hapo ya kunawa mikono ili kuzuia kusambaza magonjwa tofauti tofauti.

Hawa wanakaa watu ambao wamechukuliwa kwenye kijiji ili kutangaza mambo yanayohusiana na masuala ya hospitalini. Naona huyu amevaa sare ambayo mara mingi watu ambao wanafanya kazi hospitalini huvaa. Wanafanya matangazo maalum katika kijiji hiki.

Haya ni madawa ya chanjo yanayotumiwa kudunga watoto wadogo ili kuzuia magonjwa ambayo yanajiingiza katika maisha yao wakiwa watoto wachanga. Madawa haya yanasaidia kuzuia magonjwa hayo ili kumpa mtoto maisha mazuri akiwa bado mdogo.

Mzee huyu anapewa chanjo. Anapewa chanjo mkononi na hiyo chanjo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ambayo yanasambaa katika maisha ya binadamu kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine. Dawa hilo linapigana na magonjwa ambayo yanajileta kwenye maisha ya wazee kama huyu ili akuwe na amani na aishi miaka mingi.

Vifo vya wanyama. Hapa naona huyu ng'ombe ameaga dunia hapa na hii inatokana na ukame ambao uko huku. Hapa panaonekana kuwa hakuna mvua ya kutosha na hakuna maji pia kutokana na vile udongo umekauka hapa.

Madawa ni vitu muhimu sana. Naona mama huyu amebeba madawa, vilevile madawa husaidia kuokoa maisha ya binadamu. Mtu akiwa mgonjwa aende hospitalini, atapewa madawa ili kupunguza maumivu ambayo anapitia na kuponya ugonjwa ambao ako nayo.

Hili ni dawa mojawapo ya madawa ambayo yanapeanwa kwa watoto wadogo, ili kuzuia magonjwa kama vile Mams, rubella, na measles . Hizi ni virusi ambavyo mara mingi huwa husumbua watoto wadogo, na ambayo inaweza hadi ikasababisha kifo. Na inajulikana kama MMR .

Mvua mingi imeleta mafuriko ambayo imeleta kuporomoka kwa daraja hapa. Naona umati wa watu umekuja kushuhudia kinachoendelea hapa ili kutafuta suluhisho la shida kama hili, ni kutengeneza barabara kutokana na hasira kama hili.

Mgonjwa anahudumiwa hapa, na madaktari watatu. Mgonjwa huyo amefunikwa macho na anatibiwa na madaktari hawa ili kumuondoa katika maumivu ambayo amekuwa akipitia kutokana na huo ugonjwa ambao unamsumbua. Akishahudumiwa, atapewa madawa ya kupoesha hayo maumivu ambayo amekuwa nayo ili awe sawa katika maisha yake.

Ninaona mtu mgonjwa akiwa ameketi kitini. Anaumwa Sana na analia kwa uchungu. Vile vile kuna daktari wa kijiji ambaye amevaa glafu mkononi na barakoa amekuja kusaidia kutokana na maumivu ambayo anapitia hapa nyumbani.

Ukulima na utunzi bora wa mimea inajitokeza hapa waziwazi. Naona mkulima anapigia mimea yake madawa ili kuzuia na kufukuza wadudu ambao mara mingi huharibu mimea ikiwa bado haijakomaa shambani.

Hospitalini kuna madaktari tofauti tofauti. Hapa kuna madaktari wawili ambao wanahudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyo ako na shida katika meno yake na madaktari hao wanataka wamng'olee jino ambalo linamuuma ili aweze kuwa na afueni kutokana na maumivu ambayo amekua akipitia.

Haya ni maeneo ambayo yamekauka sana kulingana na jinsi ambavyo naona miti hayana matawi hapa na hakuna nyasi. Hii ni ishara tosha kuwa kuna ukosefu wa maji ya kutosha na mvua pia hainyeshi huku vile ambavyo inanyesha huko nyumbani kwetu.

Haya ni madawa, madawa haya mara mingi hutumika kwa watoto wadogo, hii ni madawa ambayo yanapeanwa kama chanjo ya ugonjwa ambayo inayoitwa measles ama yellow fever . Madawa haya yanapeanwa kwa watoto ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa ambayo huwaletea mashida maishani.

Kuna mwanamke ambaye ameketi akiwa amevaa barakoa, na anadungwa sindano. Hilo sindano ambalo anadungwa ni ya chanjo ya ugonjwa wa korona, ambayo ilikuja hapa nchini Kenya na kusumbua na kuua watu wengi sana, ambayo ilileta shida sana katika nchi hii.

Kutokana na jinsi ambavyo watu hawa wamejivaa, wamevaa sare ambazo zinafanana, wamevaa glavu, wamevaa kofia na wamevaa barakoa, Hawa ni madaktari wa oparesheni, wanataka kumfanyia mtu oparesheni katika kitanda hiki.

Mafuriko inajitokeza hapa waziwazi, kutokana na mvua nyingi. Mvua imeonyesha mingi na kuleta mafuriko, ambapo watu wanatembea kwenye maji ambayo inawafikia kwenye mapaja. Hii ni hatari sana na watu binadamu kwa sababu wanaweza wakapata magonjwa tofauti tofauti kama vile kipindupindu ama homa ya matumbo kutokana na maji machafu haya.

Hizi ni vitu ambavyo mara mingi hupatikana katika nyumba za wazee wa kitambo. Wanadai kuwa hizi vitu ni madawa hata hivyo pia zinapatikana katika maboma za madaktari ambao wanatibu kutumia dawa za misituni.

Hii ilikua barabara lakini kutokana na mvua mingi naona daraja imeporomoka hapa na kuharibu njia kuharibu barabara ambayo iliyokuwa ikipita hapa. Sasa wanakijiji wengi wamekuja kutazama na kushuhudia kile ambacho kimetendeka hapa ili waweze kuona na waweze kuwa na fahamu kwa vitu ambavyo vinaendelea katika eneo hili.

Huyu ambaye amesimama hapa na amevaa barakoa akiwa amebeba sindano mkononi ni daktari. Anapima dawa kwa kipimo kinachofaa ili adunge nayo mgonjwa na kumwondolea maumivu makali ambayo anapitia kutokana na magonjwa ambayo zinamkumbatia maishani mwake.

Naona mgonjwa hapa ambaye amevaa barakoa na naona anataka kuhudumiwa na daktari ambao wamevaa glavu kwenye mkono wake na amevaa barakoa kwenye pua lake. Anataka kuhudumia mgonjwa huyu. Ni vyema sana akimhudumia.

Hili ni poster ama bango ambalo linatangaza daktari ambaye anatumia dawa ya kienyeji ili kuponya magonjwa tofauti tofauti. Hili ni bango la daktari Galazinga. Daktari Galazinga anatibu magonjwa tofauti tofauti yanayohusiana na mapenzi na mambo mengine.

Ubomoaji wa majumba ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa. Huku nyuma naona mapolisi wawili wakiwa wamesimama wakitazama kinachoendelea. Kule mbele naona tingatinga likiwa linabomoa jengo au jumba ambalo liko pale ili kutandaza hapo.

Haya ni madawa. Madawa ni vitu muhimu sana katika mazingira tofauti tofauti. Mtu anaweza akawa mgonjwa na ni dawa tu ndio itampunguzia maumivu ambayo anapitia. Vilevile anapoenda hospitalini ama katika duka ya madawa, ataelezewa jinsi ambavyo anafaa kutumia dawa ili kuweza kupona na kujitoa katika maumivu ambayo amekuwa akipitia.

Hili ni dawa, dawa hili mara mingi hupatikana katika maduka za madawa, ama hospitalini. Dawa hili mara mingi hutumika, ili kuzuia ama kupunguza maumivu, kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Mtoto mdogo anapewa chanjo hapa, chanjo hili husaidia watoto wadogo ili kuzuia magonjwa ambayo mara mingi huyakumba watoto wadogo. Magonjwa haya yanaweza sababishia watoto wadogo hitilafu maishani hata katika mwili wao.

Naona mama akiwa amebeba mtoto wake hapa. Bado ako hospitalini. Huyu mama amejifungua huku hospitalini na amejifungua mtoto mzuri sana. Anafurahia kutokana na jinsi ambavyo amejifungua na mtoto wake ana uhai. Hii ni kitu bora sana.

Huyu ni daktari wa wanyama tofauti tofauti, naona huyu daktari amebeba kifaa ingine hapa ambacho anataka kupima hali ya ngombe huyu, anataka kupima ikiwa ngombe huyu ni mgonjwa, iliampe matibabu sawia na kumsaidi ili hasikufe ama hasikuwe na matatizo.

Hapa kuna vifaa ambavyo mara nyingi hutumika hospitalini. Naona madawa ambayo humezwa na mtu anapokuwa na shida ya kimaisha au anapokuwa mgonjwa, ili kupata unafuu kutokana na maumivu. Ingine ni kupima joto ambayo inatumika na madaktari ili kupima joto ya mgonjwa ambaye ameletwa hospitalini.

Mtoto amepelekwa hospitalini. Ninaona daktari huyu anamhudumia mtoto huyo. Ni kitu bora sana kupeleka mtoto hospitalini kwa sababu akienda hospitalini anapata matibabu kutokana na magonjwa ambayo yanamkumba akiwa bado mdogo.

Hili ni gari kwa jina la trela. Gari hili mara mingi hutumika kubeba uchafu kutoa mahali pamoja hadi kupeleka mahali kwingine. Mara mingi hubeba choo ambazo hutolewa shuleni ama katika vituo tofauti tofauti na kupeleka mbali na shule ama kupeleka shambani mahali ambapo manure inatakikana.

Hapa ni hospitalini. Naona daktari ambaye amevaa barakoa hapa, akiwa anahoji mama huyu. Mama huyu amebeba mtoto. Daktari huyu anamhoji ili kujua jinsi ambavyo analinda mtoto huyu na jinsi ambavyo anaishi pamoja na huyu mtoto, ili aweze kumshauri jinsi ambavyo anafaa kuishi na yeye vizuri.

Mafuriko imeleta mvua nyingi sana, na huu ni hatari sana na maisha ya watoto na hata watu wakubwa. Hili inaweza ikasababishia watu maafa ama magonjwa kama vile kipindupindu na homa ya matumbo. Maji haya hayapaswi kutembea hivi ama mtu hapaswi kutembea hivi kwenye maji mengi hivi.

Haya ni madawa ambayo mara mingi hutumiwa na wagonjwa ambao wako na ugonjwa kama vile Measles, Mumps na Rubella Vaccine . Madawa haya yanatumika kutibu hayo magonjwa ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa hayo kwa watu ambao hawana tayari.

Utunzi wa mazingira na kuzingatia usafi ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa. Naona watu hawa wakiwa wananawa kwenye tangi ambayo imewekwa maji, ili kuzingatia usafi wa mazingira na usafi wa mikono yao, ambayo inasaidia kukomesha magonjwa kama kipindupindu ama homa ya matumbo.

Huyu anapigia mimea madawa ili kuzuia wadudu ambao huaribu mimea. Akipiga hivi atafukuza wadudu ambao huaribu mimea wakati ambapo mimea bado haijakomaa ili kutolewa shambani.

Hili ni dawa ambalo linaongeza vitamini kwenye mwili wa binadamu. Mtu ambaye hana vitamini ya kutosha kwenye mwili wake anapaswa kutumia dawa hili ili kukuwa na vitamini ya kutosha kwenye mwili wake kulingana na maelezo ya madaktari kotekote nchini.

Ulinzi wa maisha ya binadamu ndicho kinachojidhihirisha hapa wazi wazi. Naona mfanyakazi huyu akiwa anafinya sabuni na kunawa mkono wake. Wakati mtu ananawa hii inaonyesha kwamba anafukuza magonjwa ambayo anakumbana nazo katika kazi ambazo amekuwa akifanya.

Naona mwanamke huyu ambaye ameketi kwenye kiti hapa ambaye amevaa barakoa akiwa anadungwa chanjo. Hili chanjo ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu inazuia vitu tofauti tofauti kama vile magonjwa ambayo yanasambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.

Hawa ni watu ambao hushona. Naona hapa wanashona barakoa. Huu ni ule wakati ambapo kulikua na ugonjwa wa korona. Ugonjwa wa korona ulienea sana na kufanya watu kufungua biashara ya barakoa. Naona hata hapa wanaposhona barakoa, wamevaa barakoa ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.

Madawa haya mara mingi hupatikana katika maduka ya madawa na mara mingi pia hupatikana hospitalini. Hizi madawa mara mingi zinatumika kupoesha machungu ambayo muda unapitia, ama kuepesha maumivu akiyameza.

Hizi ni gesi. Gesi ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Mtu akikosa kuninya kupikia anapaswa kutumia gesi ili kupika chakula chake haraka na chakula hicho kitaiva vizuri sana kutokana na moto ambao gesi hutoa.

Hapa ni mahali ambapo madawa ya kienyeji na madawa ya miti shamba yanawekwa. Madawa haya yanaweza kutengenezwa yakawa kama maji ya kunywa ama ni mizizi ya miti tofauti tofauti mtu anapewa ili aende akunywe ama aende atafune hayo mizizi ili kuweza kutokana na shida yenye ako nayo.

Hizi ni bidhaa ambazo mara mingi hutumiwa na waganga. Ata hivyo yalikuwa yakitumiwa na wazee wa kitambo sana. Mara mingi huwezi zipata katika maisha ya sasa bora tu zinapatikana tu kwa watu ambao ni wazee sana ambao waliishi katika maisha ya kitambo ndio wanajua manufaa ya vitu kama hivyo.

Mafuriko imeleta shida katika maeneo haya. Magari hayawezi kupita kwenye barabara hili kutokana na maji ambayo ni mengi. Vilevile mtu hapaswi kutembea katika maji hayo kwa sababu maji hayo yanaeza yakamletea matatizo kama vile magonjwa tofauti tofauti.

Hili ni dawa la chanjo ambayo mara mingi hudunga watoto wachanga, ili kuzuia magonjwa ambayo yanasumbua watoto wakiwa bado wadogo, na kuwaletea matatizo maishani mwao. Madaktari mara mingi huwadunga watoto madawa hizi ili kuwasaidia kimaisha na kuzuia magonjwa hayo kuwasumbua.

Hapa kuna dawa. Dawa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ikiwa binadamu ni mgonjwa aende hospitalini atadungwa dawa na tena kupewa madawa mengine na kuelekezwa jinsi ambavyo atakuwa akizitumia ili aweze kutumia na kupunguza maumivu ambayo anapata kutokana na ugonjwa huo ambao unamkumba.

Hapa kuna dawa na sindano, dawa ni kitu muhimu sana na dawa hii ni dawa ya chanjo. Chanjo inapeanwa kwa watu tofauti tofauti ili kuzuia magonjwa ambayo yanasambaa ama ambayo yanasambazwa kila mara kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine.

Hapa mbele kuna walimu wawili, walimu wawili hawa wana furaha sana na wanafundisha watoto wasichana, watoto wasichana hawa wanafundishwa jinsi ya ambavyo wanaweza jilinda kama wasichana ili kuzuia kupata mimba za mapema na mambo mengine ambayo yanawasumbua watoto wasichana wakiwa bado wachanga.

Madawa ni vitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ninaona dawa na sindano. Dawa hizi mara mingi hutumika kuwadunga watoto wadogo kama chanjo ili kuzuia magonjwa ambayo mara mingi husumbua watoto wakiwa bado wachanga. Magonjwa hayo huleta shida katika maisha ya watoto hao wadogo.

Kuweko na maji katika maeneo tofauti tofauti. Ninaona watu wakiwa wamepanga foleni ili kuchota maji hapa. Hili ni kitu nzuri sana, kwa sababu maji inapopatikana, maji hutumika kufanya kila kitu katika maisha.

Hapa ni hospitalini. Hospitali ni kitu ambacho ina maana sana katika maeneo tofauti tofauti. Mtu akiwa mgonjwa, anapaswa apelekwe hospitalini ili madaktari waweze kumshughulikia na kumpa ushauri ya kile ambacho anafaa kufanya.

Hii ni chanjo ambayo inapeanwa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa yanayoadhiri maisha yao wakiwa bado wachanga. Madawa haya yanasaidia sana ili kuzuia magonjwa na kuwapa maisha marefu watoto hao wadogo.

Choo ni kitu muhimu sana katika eneo. Ninaona hapa choo na kuna maji ya kusafisha mkono mtu anapotoka chooni. Naona maji kwenye tanki na kuna vyoo vyenye milango miwili.

Kuweko na mvua nyingi ambayo inasababisha mafuriko, inajitokeza hapa waziwazi wakati naona watu wamebeba viatu mikononi na kutembea kwenye maji mengi ambayo yametapakaa kwenye barabara, naona hadi mwanabodaboda pia anatembea kwa miguu yake kutokana na maji mengi ambayo yametapakaa kwenye barabara.

Hapa naona daktari akiwa anawasiliana na madaktari wenzake. Daktari huyo amevaa koti nyeupe na amevaa barakoa ili kuzuia kusambaza au kusambaa kwa magonjwa ambayo mara nyingi husambazwa katika hewa.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia manguo ya kukinga magonjwa ambayo yanaeza yakasambaa kwenye hewa. Manguo haya yanawasaidia ili kuepuka magonjwa ambayo yako hewani ambayo yanatapakaa kila mahali.

Daktari anamdunga huyu mtoto chanjo. Hii itamsaidia sana mtoto huyu kuepuka kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti ambayo mara nyingi hukumba watoto na kudhohofisha maisha yao. Mtoto huyu atakua na maisha bora.

Hapa ni hospitalini na kile ambacho kinaniambia hapa ni hospitalini. Ni jinsi ambavyo huyu daktari amevaa sare ya madaktari na vilevile, ninaona mashine ambayo mara mingi madaktari hutumia ili kuangalia maisha ya binadamu.

Utunzi bora wa watoto wadogo. Naona huyu daktari akiwa anamlaza mtoto huyu, mahali ambapo hapana kelele na hapana baridi. Hapa mahali ambapo huyu mtoto analazwa, ni pahali pazuri sana ambapo mtoto analala kwa amani.

Kutokana na kukauka kwa udongo hapa, hii ni ishara tosha kuwa kuna ukosefu wa mvua katika eneo hii. Naona mti pia umekosa matawi na hakuna hata nyasi kumaanisha kuna ukosefu wa maji ya kutosha katika maeneo haya.

Hili ni dawa ambalo mara mingi utumika kwa watoto ,ni dawa ambalo linatibu measles na magonjwa mengine ,watoto wakipewa hii dawa wanakuwa na maisha mazuri na inazuia magonjwa ambayo mara mingi huwasumbua watoto wadogo.

Huyu ni daktari, ninaona anapima dawa ili adunge mtoto huyo ambaye amebebwa kwa kuwa yeye ni mgonjwa. Anapomdunga anamsaidia ili kuzuia maumivu makali ambayo anapitia na kumpa maisha mazuri.

Mama huyu ambaye ameketi na amevaa barakoa, anadungwa sindano ya chanjo. Sindano ya chanjo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani inazuia kusumbuliwa na magonjwa ambayo yanasambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine.

Kuna mgonjwa ambaye ameketi hapo na anahudumiwa na daktari. Huyu daktari anamdunga huyu mgonjwa mkono ili atoe damu, sampuli damu aweze kupima ugonjwa ambao huyu mgonjwa anaugua ili aweze kupata jinsi kumtibu akishajua ugonjwa ambaye huyu mgonjwa anaugua.

Usafi wa mazingira pamoja na utunzi wa rasilimali katika mazingira ni kitu muhimu sana. Unaona huyu ananawa hapa ili kuweka mikono yake kuwa safi, kutokana na vitu ambavyo yamegusa ambayo inaweza ikamletea shida, kama homa ya matumbo, ama kipindupindu ambayo itamwangamiza maishani.

Hapa ni hospitalini, mama amemleta mtoto wake ili kupewa chanjo. Chanjo hili linasaidia mtoto huyu ili kuzuia magonjwa ambayo yanakumba watoto wakiwa wachanga na kudhoofisha maisha yao, wakiwa bado wadogo.

Hapa naona madawa tofauti tofauti. Madawa tofauti haya yanatumika kutibu magonjwa ambayo hayaja dhihirika. Magonjwa hayo, mtu anapo tumia madawa haya atapata nafuu kutokana na nguvu za madawa haya.

Daktari anahudumia mgonjwa hapa ,anachukua damu ya mgonjwa huyo ili ampime atafute kuwa ako na gonjwa gani ambalo linamkili maishani mwake, akishachukua damu yake anaipima halafu anampa madawa ambazo anafaa kutumia ili kuzuia magonjwa kama hayo maishani mwake.

Usafi unajidhihirisha hapa wazi wazi. Naona mifereji imewekwa hapa na sabuni pia imewekwa. Hii inaashiria kwamba usafi iko hapa. Mtu anapoguza kitu ambacho hakifai, anakuja na ananawa kutumia sabuni, ili kuua wadudu ambao wanajificha katika mikono ya binadamu, ili kusambaza magonjwa tofauti tofauti kama vile kipindu pindu.

Hapa kuna mgonjwa ambaye ameletwa hospitalini, naona daktari anamhoji kutokana na ugonjwa ambayo ako nayo, daktari anataka amuelezee kile ambacho anasikia katika mwili wake ili daktari aone jinsi ambavyo anaweza akamsaidia.

Hapa ni darasani, kwa sababu wanafunzi wamevaa sare na pale mbele kuna ubao, na mwalimu amesimama pale mbele ili kuwaelekeza wanafunzi hawa. Naona mwanafunzi mmoja anatumiwa kuwaelezea hawa wanafunzi wengine vitu ambavyo mwalimu amekuwa akiwafunza hapo awali, anawaelezea ili wakuwe na uwezo wa kuelewa zaidi.

Hapa naona dawa na naona sindano na hii dawa na sindano imebebwa na mkono wa daktari. Dawa hili linatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti kama vile measles . Hili dawa linapeanwa kwa watoto ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti ambayo yanakumba maisha ya watoto mara nyingi.

Hapa ni hospitalini na ninaona wamepiga dawa moja hapa picha. Hili dawa ni dawa ya tezindume kupanuka. Mtu anapotumia hii dawa tezindume yake inapanuka ili akuwe na maisha mazuri.

Hapa kuna vifaa ambavyo mara nyingi hutumika hospitalini. Kuna madawa, na kuna sindano. Madawa haya hutumika kudunga mtoto mdogo ili kuzuia magonjwa ambayo mara mingi huwakumba watoto wakiwa bado wadogo. Magonjwa kama yellow fever ambayo dawa lake liko hapa, ambayo daktari huwapa, watoto wakiwa na yellow fever ili kuzuia magonjwa kama haya.

Hizi ni madawa tofauti tofauti ambazo mara mingi hutumika katika maisha ya binadamu. Maisha hivi, kama hii ambayo imeandikwa leoki, ni dawa ambalo inaondoa maumivu katika maisha ya mtu. Mtu anapolitumia, inamuondolea maumivu iwapo alikuwa akiumia kutokana na shida fulani.